Mwanamke ambayo anaonekana kuwa daraja yao afisa mwingine, mwandamizi wa serikali, amesimama nyuma ya kinara chenye nembo ya Republic na amebeba bendera ya Kenya. Tumevaa joho la rangi nyekundu na nyeusi na collar nyepesi ambapo ni vazi rasmi ya mahakama. Anashikilia kitabu cheusi mkononi Bibilia au Kitabu jambo linaloashiria kuapishwa au kutoa kiapo.

Tangi kubwa la maji, linaloonekana kuwa la plastiki nyeusi, limewekwa juu ya stendi imara ya chuma. Stendi hii, ina nguzo nne kwa udhabiti zaidi. Chini ya stendi hiyo kuna msingi wa simiti au ukuta, pembeni mwa stendi kuna ngazi iliyotengenezwa kwa nondo, inayoelekea juu kwenye tangi labda kwa ajili ya matengenezo au kufikia vali.

Wanariadha kadhaa wakikimbia kwenye uwanja wa riadha wakishindana katika mbio za riadha wako kwenye vinjia vyao na inaonekana kama wako katikati ya mbio. Nyuma yao kuna stendi zilizojaa watazamaji. Kwenye uwanja kuna mabango ya matangazo.

Inaonyesha watu watatu wawili wanawake na mwanaume mmoja, wanaonekana wako kwenye tukio la mchezo au sherehe fulani. Wote wamevaa nguo zenye rangi nyekundi na kijani, ambazo zinaweza kuwa rangi za timu au bendera za Kenya. Mwanaume aliye katikati amepaka rangi ya bendera ya Kenya usoni mwake, akionyesha uzalendo au kuunga mkono timu fulani.

Kundi la wanaume wengi wao wakiwa wamevaa majoho meusi yanayoashiria taaluma ya sheria. Wamesimama ndani ya chumba kinachoonekana kuwa mahakama kuna dawati mbele yao na karatasi zimetabakaa Moja wao anashikilia karatasi za njano kwa nyuma mwingine anaonekana ameketi mazingira anafanana na chumba cha mahakama.

Kundi la wachezaji soka wakiwa uwanjani wakisherekea kwa furaha, wote wamevaa jezi ya rangi ya njano na kijani. Wachezaji wawili wamekumbatiana katikati huku wengine wakiinua mikono yao kwa kuashiria furaha na ushindi.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu uwanjani wakati wa michezo. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya buluu na nyeupe na ana nembo ya betika na odibet huku mchezaji mwingine akivaa jezi ya kijani na ana nembo ya sport pesa na ingwe. Kuna umati wa watu uwanjani wakifuata mchezo hii na ishara kua ni mechi kuu ya ligi ya Kenya.

Kundi la watu wakiwa wamekaa kwenye viti huenda wakisubiri huduma fulani labda katika ofisi ya serikali au benki. Kuna madawati au kaunta kadhaa nyuma yao na baadhi ya watu wanaonekana wakiwa wanashugulikiwa. Baadhi ya kaunta zinaonekana kuwa na namba juu yake.

Kundi la watu saba, wanaume watano na wanawake wawili wamesimama mbele ya bango lenye nembo ya Office Of The Chief Justice Judiciary . Wanaume wote wamevaa suti huku mmoja akiwa na tai nyekundu. Mwanamke aliye katikati amevaa rinda la bluu na wanawake wengine wawili nyuma wamevaa rinda la zambarau na la pinki. Inaonekana ni tukio rasmi pengine linahusiana na mahakama au mfumo wa sheria.

Ofisi ya huduma ya wateja inaonekana kama ni ya NSSF kutokana bango lililo andikwa. Kuna wafanyikazi wawili walio keti kwenye madawati wa kikundi. Moja wao akitumia computer na mwingine akiongea na mteja hali ina ashiria shughuli za kawaida za kutoa huduma za umma.

Mwanamke akisharekea ameshika bango lililoandikwa Bandari FC juu ya kichwa chake amevalia jezi ya bandari FC, ni rangi ya samawati na koti la jeans. Anaonekana kuwa kwenye uwanja wa mpira au tukio la mchezo, na anatabasamu kubwa usoni.

Watu wawili wakiwa katika kituo cha Huduma Center nchini Kenya. Mmoja anaonekana kuwa mteja. Ameketi na amevaa suti ya samawati na kofia nyeupe. Mmwingine anaonekana kuwa ofisa wa Huduma Center. Ameketi upande wa pili wa kaunta na anaonekana kuhudumia mteja. Kaunta ina nembo ya Huduma Kenya. Nyuma yao kuna vifaa vya ofisi na mabango yenye ujumbe kuhusu huduma. Inayasheria shughuli ya utoaji huduma zao.

Kundi la mashabiki wa soka wengi wao wakiwa wamevaa jezi ya kijani wakikimbia kando ya lori lililobinafsishwa. Baadhi ya watu wako juu ya lori hilo. Inaonekana kama sherehe au msafara wa ushindi wa soka.

Watu wakiwa chini ya hema, inaonekana kama tukio la jumuia au kambi ya huduma. Kuna watu kadhaa wameketi kwenye meza na mwanamke mmoja aliyevalia shati jeupe na barakoa anaonekana akishughulikia nyaraka au akitoa huduma. Chupa za maji ziko mezani na watu wengine wameketi wakisubiri au wakishiriki. Mandhari inaonekana kuwa nje.

Mwanariadha akitua kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka mbali, huku mchanga ukinyunyika hewani kutokana na kutua kwake, na anaonekana amevalia jezi nyeupe na nyeusi yenye namba au jina mue au mueni, na anaonekana akishiriki katika mashindano ya riadha. Nyuma yake kuna viti vya watazamaji kwenye uwanja wa mchezo.

Inaonyesha wanaume wawili wote wakiwa wamevalia suti wakisimama karibu na meza yenye vifaa vya kielektroniki. Mwanamume mmoja yuko mbele akiegemea chini na anaonekana akishughulikia kamera iliyowekwa kwenye tripod . Mwanamume mmoja yuko nyuma yake akionekana akimtazama au kusaidia. Kuna kompyuta na vifaa vingine vya ofisi mezani na mtu mwingine anaonekana kwa sehemu ya kulia.

Inaonyesha kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamevalia jezi nyeupe zenye nembo nyekundu ya KDF kifuani. Wanaonekana wamesimama kwenye uwanja wa michezo, labda kabla, au baada ya mchezo. Jua linaonekana kuwaka vizuri na kuna majengo au stendi nyuma yao.

Timu ya mpira wa kikapu ya Kenya, wakiwa wamevalia jezi nyeupe zenye neno Kenya, wamejipanga mstari wima , wanaonekana wakiwa maakini labda wakiimba wimbo wa taifa kabla ya mchezo, nyuma yao kuna ubao mkubwa wamatangazo ya bendera ya Kenya na neno Kenya .

Inaonyesha mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea. Wachezaji wawili wako katikati ya mapambano la kupigania mpira, mmoja akiwa ameshika mpira na mwengine akionekana akijaribu kumnyang'anya au kuzuia. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya blue yenye nambari five na maandishi KPA na mwingine amevaa jezi ya kijivu. Wachezaji wengine na watazamaji wanaonekana nyuma.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wengi wao wakiwa wamevaa jezi ya rangi ya blue na nyeupe huku wengine wakiwa wamevaa fulana za rangi tofauti kama vile kijani kibichi na waridi. Wote wanaonekana wanakimbia kwenye uwanja wenye nyasi labda wakifanya mazoezi au wakati wa mechi.

Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani wakati wa mechi. Kuna wachezaji waliovaa jezi za rangi ya kijani kibichi na wengine waliovaa jezi za rangi ya machungwa na njano. Nyuma yao kuna jukwaa kubwa la watazamaji lililojaa mashabiki wengi wao wakiwa wamevaa rangi za timu zao.

Kundi kubwa la watu, wengi wao wakiwa wamevaa fulana na kofia za rangi za buluu. Watu wengi wanaonekana wakiinua mikono yao juu, kuashiria shauku au ushangiliaji. Mandhari inaonekana kuwa ndani ya ukumbi au eneo kubwa la mkutano.

Inaonyesha kuna kundi la watu wakifurahia na kutabasamu, labda kwenye tukio la michezo au mkusanyiko wa kijamii. Baadhi yao wameshika bendera ndogo na mmoja wao anaonekana amevaa fulana ya kibichi ya raga.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na meza mbili zilizowekwa nje. Mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti akijibu fomu huku mwanamume mwingine akiangalia na mmoja akionyesha kitu kwenye karatasi. Mwanamke mwingine amesimama karibu naye akishika karatasi. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa. Inaokena kama shughuli ya usajili, sensa , au tukio lolote linalohitaji kujaza fomu.

Kundi la watu pengine mashabiki wa michezo wakiwa wamekusanyika jukwaani au eneo la wazi wote wakiwa wamevaa fulana za njano. Wengi wao wanaonekana kushangilia au kuinua mikono yao juu kuashiria furaha au msisimko. Baadhi ya fulana zinaonekana kuwa na maandishi kama Tusker na SK ambayo yanaweza kuashiria timu au wafadhili.

Kikapu cha plastiki kisicho na kifuniko chenye rangi ya waridi. Kikapu kina miundo wa kurudia rudia unaofanana na ufumaji na kina mtundu mdogo. Pia kina vishingo viwili vidogo vilivyokatwa pande zake.

Kundi la watu wakiwemo wanaume na wanawake wamesimama pamoja nje ya jengo. Wawili kati yao mwanamke na mwanaume katikati ya picha wanaonekana wakikabidhiana hati au vitabu. Wote wanaonekana kutabasamu na hali inaonekana kuwa ya furaha au sherehe.

Inaonyesha kadi za kitambulisho ya jumuia ya Afrika Mashariki zenye rangi ya samawati zikiwa zimepangwa ndani ya kisanduku. Pia kuna vitu nyembamba, virefu na vyeupe vilivyopangwa kando yake ambavyo vinaonekana kama sigara au chaki.

Inaonyesha kundi la wanaume wawili wakiwa katika uwanja uliojaa watu. Wengine wao wakiwa wamevaa nguo za rangi ya bendera ya Nigeria. Mwanaume aliye mbele kushoto amevaa shati jeusi la mikono mirefu na anaonekana kujipiga picha. Mwanaume mwingine kulia amevaa shati la rangi nyingi na kofia.

Waonekana kuwa kuna wanaume watatu wazima ambao wameketi kwenye viti, labda kwenye uwanja au kwenye ukumbi, wakiwa wamevaa nguo zao za kawaida. Wanaonekana kuwa kwenye hafla fulani kwani kuna watu wengine ambao wako nyuma yao kwenye viti.

Mwanamke aliyevaa kofia nyekundu na shati la rangi nyekundu nyeupe na nyeusi, akisimama karibu na meza. Kwa upande mwingine wa meza, kuna mwanaume aliyeketi amevaa shati jeupe na miwani na anaonekana akishughulikia na karatasi au hati fulani. Mwanamke anaonekana akimtazama yule mwanaume labda akifuatilia mchakato au akisubiri huduma.

Inaonyesha kundi la wachezaji wa mpira wa mguu. wengine wao wakiwa wamevaa jezi nyeusi na mistari ya rangi ya chungwa au dhahabu wakisherehekea uwanjani moja wa wachezaji amevaa Jezi ya rangi ya kijani wengine wanainua mikono yao juu huku wakishangilia inaonekana kuna furaha kubwa miongoni mwao.

Kundi la watu ndani ya ofisi au kituo cha huduma, mbele kuna mwanamke ameketi kwenye meza akitumia kompyuta na mwanamume aliyevaa sare ya kijeshi au usalama amesimama karibu na yeye akionekana kumsaidia au kumshauri. Nyuma yao kuna watu wengine kadhaa wakiwemo wanaume na wanawake.

Mwanamume aliyevaa shati jeupe na vesti nyeusi ameketi kwenye meza chini ya hema akitumia kompyuta ndogo. Kuna watu kadhaa wamesimama mbele yake na foleni ndefu ya watu wengi nyuma . Inaonekana kuwa shughuli ya usajili utoaji huduma au tukio la umma ambapo watu wanahudumiwa kwa kutumia teknolojia. Kuna ishara iliyoandikwa DCI ikionekana nyuma.

Kundi la watu huenda kwenye tukio la kisiasa au kijamii kutokana na bango lililoko nyuma linalosema Kenya African National Union. Mtu mmoja anayevaa kofia nyekundu na suti anapokea kitu kinachoonekana kama cheti au hati kutoka kwa mtu mwingine aliyevaa suti nyeusi. Watu wengine waliojumuika wanashuhudia tukio hilo.

Wanawake wawili wakicheza mpira wa kikapu kwenye uwanja wa ndani. Mwanamke mmoja ameshika mpira na anaonekana kukimbia, huku mwanamke mwingine akimkimbilia. Wote wawili wamevaa nguo za mchezo, watazamaji wanaonekana nyuma wameketi kwenye kiti.

Kundi la wanawake wakicheza mpira wa kikapu nje. Wamevalia jezi ya michezo yenye rangi ya samawati na nyeupe. Mmoja wa wachezaji anaonekana akishika mpira wa kikapu na wengine wakiwa katika hali ya kumcheza. Inaonekana ni mchezo wa kirafiki au mazoezi ya timu.

Naonyesha kundi la wanaume inaonekana mashabiki wa mpira wa miguu, wakiwa wamesimama kwenye sehemu ya jukwaa la uwanja. Baadhi yao wamevaa jezi za rangi tofauti, ikiwemo kijani, njano na nyeusi na mmoja ana kitambaa cha timu shingoni chenye rangi ya kijani na njano, wote wanaonekana kuwa na furaha na wanapunga mikono au kuashiria kuwa namna fulani. Wakitabasamu kuelekea kamera.

Kundi la wanaume, wengine wao wakiwa wamevalia nguo za kijani na nyeupe, wakikusanyika karibu na moto unaowaka. Wanaoonekana kuwa katika sherehe au tukio fulani. Kuna ngoma mbili zilizo na maandishi Gor Mahia Branch, zikionekana mbele ya picha, zikiwa karibu na moto. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa wazi, labda uwanja au eneo la wazi.

Eneo hili linaonyesha ofisi ya Huduma Kenya. Ambapo mwanamke aliyeketi nyuma ya kaunta anahudumia mteja wa kiume. Kuna pia mwanamke mwingine aliyeketi kando ya mwanamke nyuma ya kaunta na mazingira yanaonekana kuwa yenye shughuli nyingi.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wanawake, wakiwa uwanjani. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya samawati na anadunda mpira wa machungwa huku mchezaji mwingine amevalia jezi nyeupe na samawati akikimbilia.

Mwanariadha wa kiume akiwa katikati ya shimo la mchanga, baada ya kuruka mbali, ametua na mchanga umemrukia na anaonekana akishangilia au akionyesha furaha kwake, kwa kuinua mikono yake miwili juu.

Mwanamke, Bi Helen Raphael Namisi, akishiriki katika mahojiano kwa ajili ya nafasi ya jaji wa mahakama kuu. Anaonekana kwenye skrini iliyo na nembo na tume ya huduma za mahakama JSC na anwani yao ya tuvuti www.jsc.go.ke .

Mchezo wa soka. Wachezaji wawili wako karibu na mpira uwanjani. Mmoja amevalia jezi ya njano na kijani, na mwingine jezi jekundu na nyeusi. Kuna wachezaji wengine na mashabiki wanaoonekana kuwa umbali. Inaonekana kama mechi inaendelea.

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti chekundu akionekana akihudumiwa na mhudumu mwingine wa kike aliyekaa nyuma ya counter. Mwanamke anahehudimiwa ana nywele ndefu zilizosokotwa. Mhudumu anaonekana kutabasamu na wanaonekana kusalimiana.

Wachezaji wa soka wakiwa wamevaa jezi ya rangi ya chungwa, yenye michoro. Kwenye uwanja wa mpira. Karibu na mstari wa karibu wa uwanja. Na inaonekana kuwa wanakimbia au wanatembea kuelekea kushoto. Kuna Mashabiki wamekaa kwa viti vya huko nyuma na kuna bendera upande wa kushoto.

Watu wawili, mwanamke na mwanamke wakijishughulisha na kazi za mezani. Mwanamume ameinama kidogo na anaonekana akiandika au kusaini karatasi fulani huku mwanamke akiwa ameketi na anaonekana akichunguza au kusoma nyaraka.

Mchezo wa soka unaendelea uwanjani kwenye nyasi. Kuna wachezaji kadhaa uwanjani baadhi ya hao wachezaji wamevalia jezi ya rangi ya kijani, wengine wamevalia jezi ya rangi ya samawati na nyeupe wakichuana kwenye kuwania mpira. Kwa nyuma kuna umati wa mashabiki walioketi kwenye thribuni.

Inaonyesha kundi la watu, wanaume na wanawake. Wamesimama mbele ya jengo linaloonekana kua la umma. Mbele yao kuna mwanamke aliyesimama kwenye kinara cha kuhutubia chenye nembo ya Office of the Chief Justice Judiciary. Inaonekana kama mkutano wa maandishi wa habari au tangazo rasmi. Watu wote wamevalia mavazi rasmi.

Mwanamke aliyevalia joho la mahakama akitembea na mwanamume aliyevalia suti. Wote wawili wanaonekana kutabasamu na wanazungumza na wanaonekana kuwa katika mazingira rasmi pengine jengo la mahakama au ofisi ya serikali.

Shabiki wa soka aliyepaka rangi mwilini mwake, kwa rangi za kijani na nyeupe akionyesha uungaji mkono wake kwa timu. Ameandika Gor Mahia die hard since 1963 kwenye kifua chake. Nyumani kwake kuna watu kadhaa wanaoshabikia nao.

Inaonyesha umati wa watu wenye shauku wakishangilia, wengine wao wakiwa wameshika bendera za Kenya. Inaonekana wamekusanyika mahali pamoja, labda uwanjani au kwenye tukio la umma, wakionyesha uzalendo na msisimuko mkubwa. Baadhi yao wamevaa nguo zenye rangi za bendera ya Kenya na wengine wamevalia fulana zenye nembo ya Kenya.

Mwanamke anayevaa barakoa ameketi nyuma ya kaunta. Anaonekana kutoa huduma kwa mwanaume aliyesimama mbele yake, ambaye pia amevaa barakoa na kofia nyekundu. Kwenye kaunta, kuna ishara yenye nembo inayoonyesha bendera ya Kenya, ikionyesha Kenya. Hii inaashiria kuwa tukio hili linafanyika katika huduma ya umma au biashara nchini Kenya.

Kikundi la watu wakiwa nje labda wakishiriki katika shughuli fulani inayohusisha kuandika. Kuna wanaume watatu wameketi kwenye meza wote wakiandika kwenye karatasi. Mmoja wao amevalia shati la mikono mifupi la rangi ya bluu, mwingine amevalia kofia na shati la mikono mirefu la rangi la bluu na watatu ana shati la mikono mifupi na la rangi ya kijivu. Kuna mwanamke amesimama karibu nao akionekana kuwasaidia au kuwaelekeza.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu. Wote wakiwa wamevalia jezi ya rangi ya samawati zenye mambo ya bandari FC,wakishangilia na kukumbatiana. Wanaonekana wakiwa na furaha tele, labda baada ya kufunga bao au kushinda mchezo.

Kundi la watu ndani ya chumba labda ofisi au ukumbi wa mikutano, ambapo kuna mabango yenye maandishi Bath and Death Certificate na Transforming Public Service Delivery . Mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa kiongozi au mzungumzaji, amesimama mbele akiwa amevaa suti ya bluu na tai. Akizungumza na kueleza mikono yake, watu wengine wameketi wakisikiliza.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika chini ya hema na wengine wamekaa kwenye viti. Mbele mtu aliyevalia fulana ya njano yenye maandishi Huduma Namba anaonekana akifanya kazi kwenye meza, labda akihudumia watu au akishughulikia nyaraka. Inaonekana kama tukio la huduma kwa umma au usajili, labda kuhusiana na Huduma Namba nchini Kenya.

Inanyesha ndani ya afisi ya Huduma Kenya ambapo kuna watu kadhaa, wakiwa wamesimama na wameketi. Inaonekana kuna huduma zinazotolewa kwa uma. Kwenye ukuta kuna maneno Huduma Kenya na mapambo ya rangi nyekundu.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wa kike. Wakiwa katikati ya mchezo. Mchezaji mmoja aliyevaa jezi ya kijani na nyekundu ana mpira wa kikapu wenye rangi mbalimbali na anaonekana akimiliki mpira. Mchezaji mwingine aliyevaa jezi nyepesi ya samawati anajaribu kumzuia au kumnyang'anya mpira. Nyuma yao kuna viti vya watazamaji, kwenye uwanja wa mpira wa kikapu na baadhi ya watazamaji wanaonekana wakiwa wamevaa barakoa.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamevalia jezi ya rangi ya njano na nyeusi huku mchezaji mmoja akiwa amevalia jezi nyekundu. Wamesimama uwanjani wakielekea upande wa mashabiki waliokaa kwenye viti ya samawati, mashabiki wengine pia wanaonekana wamevalia nguo za njano, ikionyesha kua labda wanashangilia timu hio. Inaonekana kama mwisho wa mechi au tukio lengine la mchezo ambalo wachezaji wanashukuru mashabiki.

Kuna wachezaji wawili wa timu tofauti wakirukia mpira wa kichwa. Mmoja amevalia jezi nyekundu na mwingine amevalia jezi ya njano. Wachezaji wengine pia wanaonekana karibu. Nyuma yao kuna viti vya watazamaji visivyo na watu wengi sana ikionyesha kuwa ni uwanja wa michezo.

Inamwonyesha Martha Koome jaji mkuu wa Kenya akiongea kwenye tukio fulani. Amevaa miwani na shati la samawati na nyeupe lenye mapambo. Kuna kipaza sauti mbele yake na bango lenye maneno , Judicial Commission na bendera ya Kenya linaonekana nyuma. Anaonekana akisisitiza jambo fulani kwa kutumia mikono yake.

Linaonyesha kundi la wanaume, wengi wao wakiwa wamevalia suti, wakiwa katika mazingira yanayoonekana kuwa ya ofisi au ya kituo cha kudhibiti, mbele mwanamume mmoja aliyekoma akiwa amevalia shati jeupe na suruali nyeusi ameketi mbele ya kompyuta na vifaa vingine, akionekana kuwa anafanya kazi au akichunguza kitu.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu, wote wakiwa wamevalia nyekundu zenye nembo ya KDF kwenye baadhi yao, wanaonekana wakiwa au walijitoa kabla ya mchezo wakifanya mazoezi ya kuruka ruka au kukimbia.

Kundi la wanaume wanne wakiwa wamekusanyika karibu na meza ndogo. mwanamume mmoja katikati ameketi na anaonekana kuandika au kujaza fomu kwenye karatasi. Wanaume wengine watatu wamesimama karibu naye wakionekana kushiriki au kufuatilia kinachoendelea. Kuna karatasi na kalamu mezani.

Mwanariadha wa kiume akifanya kuruka mbali au kuruka mara tatu kwenye uwanja wa riadha. Amevalia vazi la michezo la rangi ya chungwa na anaonekana hewani baada ya kuruka akiwa na mkono mmoja mbele na mwingine nyuma. Nyuma yake kuna jukwaa la watazamaji na watu wengi, wengine wameketi pembeni ya uwanja.

Mwanamke akiwa amekaa kwenye kiti na kuongea mbele ya kipaza sauti. Amevaa suti ya rangi ya bluu nyepesi, shati la bluu iliyoonekana ndani na mkufu wa lulu. Pia amevaa miwani na ana nywele ndefu zilizosokotwa.

Wachezaji wa mpira ya mguu wakiwa wamevalia jezi za rangi ya buluu na suti za rangi tofauti, wakiwa wamekusanyika pamoja kwenye uwanja wa soka. Wachezaji hawa wamefanya duara huku mikononi ikiwa imekumbatiana mabegani.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea ndani ya ukumbi. Mchezaji mmoja ambaye ni mwanamke amevali jezi ya buluu yenye namba kumi na tano na ana nywele za rasta akiruka hewani akijaribu kufunga mpira kwenye kikapu. Mchezaji mwingine wa timu pinzani aliyevalia jezi ya nyekundu anajaribu kumzuia. Watazamaji wanaweza kuonekana kwa umbali wakifuatilia mchezo.

Wachezaji wa soka uwanjani wakati wa mchezo kuna wachezaji wawili walio mbele kabisa, mmoja amevaa jezi nyeupe na mwingine jezi ya rangi ya machungwa wakikimbizana na mpira. Nyuma yao kuna wachezaji wengine na uwanja wenye nyasi kijani. Kwa umbali kuna majengo na miti inaonekana ni siku yenye mawingu.

Linaonyesha rais wa taifa la Kenya, William Ruto, akihutubia kwenye jukwaa huku akishika kile kinachoonekana kama kitabu, pengine biblia. Amevalia suti na tai ya manjano ikiwa amesimama karibu naye ni mwanamke aliyevaa mavazi ya kitamaduni akitazama. Mazingira yanaonekana kuwa tukio la nje na umati wa watu nyuma ikionyesha mkusanyiko wa umma au sherehe.

Watu kadhaa wakiwemo wanaume watatu, wamesima na kuzungummza katikati ya pichaa. Mwanaume mmoja amevalia suti nyeusi na wengine wawili wamevalia mashati meupe vyenye vitambulisho shingoni. Upande wa kushoto wa picha kuna mtu ameketi kwenye dawati akitumia laptop , ama kompyuta ndogo, na kuna kompyuta nyingine iko mezani karibu na yeye. Dawati hilo linaonekana kuwa katikati ya ofisi au kituo cha huduma.

Timu ya mpira ya kikapu ya wanaume ikisheherekea ushindi wakiwa wameshika kikombe juu. Wachezaji wengine wamevaa jezi ya rangi ya samawati na nyeupe, inaonekana wenye furaha na wanashangilia. Kuna watu wengine nyuma yao huenda ni mashabiki au wanachama wengine wa timu. Inaonekana ni tukio la kusheherekea mafanikio ya kimchezo.

Kundi la watu pengine wanaume wawili na wanawake wawili au zaidi kwa nyumba. Wakiwa wameketi kwenye meza na kuandika. Wanaonekana wakijishughulisha na kazi fulani ya kuandika. Labda wakijaza fomu au nyaraka zingine. Meza inaonekana kuwa na karatasi nyingi, simu za mkononi na vifaa vingine vya kuandika.

Uwanja wa ridhaa uliojaa watu. Kuna watazamaji wengi waliojaza viti vya uwanja huo na chini kwenye uwanja kuna njia za kukimbilia zenye rangi nyekundu. Inaonekana kuna baadhi ya wanariadha au maafisa wa michezo wakiwa eneo la uwanja.

Mwanariadha wa kiume wakifanya kuruka mbali katika hewa. Amevalia mavazi ya michezo ya jarrangi ya machungwa na anaonekana akishuka kuelekea kwenye shimo la mchanga. Kwa nyuma, kuna uwanja wa riadha wenye viti vya watazamaji, na bendera ya Kenya inaonekana kwenye sehemu ya viti. Pia kuna watu wachache wakiwa wamekaa au wamesimama pembeni wakishuhudia.

Inaonyesha dawati la habari la Huduma Kenya ambapo wafanyikazi wanne wameonekana. Watatu wamekaa nyuma ya dawati na mmoja amesimama karibu na dawati. Dawati hilo lina maandishi Huduma Kenya na information desk kwa herufi kubwa. Inaonekana ni eneo lenye shughuli nyingi, labda ofisi au kituo cha huduma kwa wateja.

Mchezo wa soka unaoendelea uwanjani huku wachezaji wanne wakiwa katikati ya hatua. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya rangi ya chungwa na wengine wamevalia jezi ya rangi ya manjano na samawati. Mchezaji ambaye amevalia jezi ya chungwa anaonekana akishika mpira na kujiandaa kuipiga.

Tukio la hadhara au sherehe muhimu labda kiapo cha rais au hafla kubwa ya kitaifa. Katika katikati kuna mwanaume aliyevaa suti na tai ya manjano akionekana akihutubia umma. Akifanya kiapo kutokana na jukwaa lenye nembo ya tai na mikono mawili yenye mizani. Kushoto kwake kuna mwanamke aliyevaa vazi la kimahakama.

Inaonyesha rais William Ruto wa Kenya akitembea sambamba na mwanamke, huenda akiwa mke wake mama Rachel Ruto. Wanaonekana wakiwa katika hafla rasmi au tukio la umma, wakifuatiwa na watu wengine wakiwemo afisa wa ulinzi na watu wengine. Wote wamevalia mavazi rasmi. Rais Ruto akiwa amevalia suti na mwanamke akiwa amevalia sketi na koti.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wakiwa uwanjani. Mchezaji mmoja amevaa jezi nyeusi yenye namba arubaini na nne na neno Kenya limeandikwa kifuani akishikilia mpira. Mchezaji mwingine yuko nyuma yake akiwa amevaa jezi ya kijani yenye namba kumi na mbili na anaonekana kumkabidhi mchezaji wa Kenya.

Tukio rasmi ambapo mtu mmoja aliyevaa vazi la mahakama lenye wigi na anasimama kando ya meza akionekana kutoa au kupokea kitu. Mtu mwingine ameketi kwenye meza hiyo akisaini au kuandika kitu kwenye karatasi nyekundu. Nyuma yao kuna umati wa watu baadhi yao wamevaa majoho mekundu na meusi wakionyesha kuwa ni tukio muhimu la kisheria au kiserikali.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakichuana kwenye uwanja. Mchezaji mmoja amevaa jezi ya bluu na nyeupe huku mwingine amevaa jezi ya manjano na kijani. Mpira unaonekana angani ikionyesha kuwa huenda walikuwa wakigombea mpira wa juu. Nyuma yao kuna stendi za uwanja ambazo zinaonekana kuwa na watazamaji wachache na mabango ya matangazo ikiwemo moja lenye maandishi FKF R .

Kundi la watu pengine mashabiki wameketi kwenye viti vya watazamaji wakishangilia au kutazama tukio fulani. Baadhi yao wamevaa nguo zenye rangi za kijani na nyekundu, na moja anaonekana amejifunga bendera ya Kenya, akionyesha uzalendo.

Watu watatu waliosimama mbele ya bango lenye maandishi state of the judiciary and the administartion of justice annual report .Kati yao kuna mwanamke aliyevaa vazi la kitaaluma na kofia ya kuhitimu. Anaonekana kama jaji au kiongozi pengine wakisheria.

Mchezo wa soko ukiendelea uwanjani, kuna wachezaji kadhaa uwanjani wengine wakiwa wamevalia jezi ya rangi ya njano wakikimbizana na mpira. Kwa nyuma kuna umati mkubwa wa mashabiki walio keti kwenye jibunu wakishuhudia mchezo.

Bango au nembo yenye mandhari nyeusi, juu kuna duara lenye mpaka mwekundu na ndani yake kuna mikono miwili iliyoshikana kwa nguvu, ikionyesha ishara ya umoja au mshikamano. Mikono hiyo ina rangi nyeusi huku nyuma yake ikiwa rangi ya manjano. Kwa alishilia tofauti ya rangi na za ngozi zikishikana, chini ya nembo hiyo kwa herufi kubwa za maneno yameandikwa maneno "TUKO PAMOJA".

Watu watatu katika mazingira ya studio labda ya redio au televisheni. Mwanamke mmoja ameketi mbele ya maikrofoni akionekana kuwa anatangaza au kurekodi. Mwanamke mwingine ameketi mbele ya kompyuta na mwanaume amesimama karibu naye. Akionekana kumsaidia au kumwelekeza. Wote wanaonekana kushirikiana katika shughuli zinazohusiana na utangazaji au uzalishaji wa vyombo vya habari.

Wachezaji wa mpira wa wavu wako uwanjani wanashiriki kwenye mechi. Timu moja imevalia sare za rangi nyekundu na nyingine sare za rangi ya kijani na bluu. Mchezaji wa timu ya kijani ameruka juu, anaandaa kupiga mpira, huku wachezaji wawili wa timu nyekundu wakiruka kujaribu kuzuia mpira. Watazamaji wamekaa kwenye viti vya kijani nyuma yao wakifuatilia michezo kwa makini.

Wachezaji wamevalia jezi za manjano na kaptula nyeusi isipokua mchezaji mmoja aliyevaa jezi za waridi na namba ishirini ambaye anawezakua kipa. Wote wamekumbatiana labda wakijadiliana mkakati wakisherehekea bao au wakijipa moyo wakati wa mchezo. Hii inahiarisha mchezo wa soka unaendelea nchini.

Mchezo wa mpira wa wavu ukiendelea, wachezaji watatu wanaonekana wakiruka juu ya wavu, mmoja akijaribu kugonga mpira na wengine wawili wakijaribu kuzuia mpira. Mpira wa wavu unaonekana juu ya wavu. Kwa nyuma kuna umati wa watu wakiwa wameketi, wakishuhudia mchezo.